Duka la mavazi limepangwa kwa mtindo wa kisasa. Rafu na wima za nguo zinaonyesha mashati, jaketi na fulana. Manikini imevalishwa shati na kaptula za samawati, likiwa limeketi kwenye kiti. Kuna maandishi makubwa yenye yanaangaza. Pia kuna mabango yenye maandishi yakionyesha bidhaa mpya zilizowasili.

Bidhaa za mavazi katika duka la nguo ikiwa na pakiti ya mavazi ya ndani. Inaonyesha kuwa ina vipande vitano vya bikini za pamba zikiwa na rangi na miundo tofauti hasa katika vivuli vya samawati na nyeupe. Maelezo katika pakiti yanaonyesha kuwa hizi ni za ukubwa ndogo.

Sehemu ya ndani ya duka ya mavazi yenye muundo wa kisasa ikiwa na mwangaza mzuri na mapambo ya mbao. Eneo hii ina rafu na meza zilizojaa nguo mbalimbali ikiwemo suruali, mashati na jaketi. Kuna mpangilio wa masanduku ya viatu vya kijani huku viatu vya hudhurungi vikiwa vimepangwa juu yake.

Sehemu ya ndani ya duka la mavazi ikiwa na mwangaza mzuri kutoka kwenye taa za dari lina na muundo wa kisasa na safi likiwa na rafu na mabanda yanayonyesha mavazi ya rangi mbalimbali pia kuna vita vya muundo wa kipekee vikionyesha sehemu ya kupumzika kwa wateja.

Gari nyeupe na nyeusi zikiwa katika jengo la kisasa labda katika eneo la maonyesho na uuzaji wa magari. Muundo wake wa kuvutia unaonyesha vioo nyeusi, mia tatu decimali saba upande wake, kuashiria ukubwa wa injini.

Hawa ni wafanyi biashara ambao inaonekana wanafanya biashara mahali ambapo panatembelewa na watalii. Hii ni kwa sababu wana vinyango, vitu ambazo sana sana hununuliwa na watu kutoka nchi za nje wanapotembea Kenya.

Soko lenye shuguli mingi watu wakizunguka wakinuna na kuuza bidhaa. Vibanda vimepangwa kwa mstari vikiwa vimejaa matunda na mboga. Miavuli yenye rangi mbalimbali imesambazwa ikitoa kivuli kwa wafanyibiashara na wateja. Majengo madogo yanaonekana kwa nyuma ikionyesha kuwa eneo hili lina shuguli nyingi za kibiashara.

Duka la soko lenye mavazi mengi zikiwa zimetundikwa. Nguo hizo zina rangi na miundo mbalimbali ikiwemo chapa za maua, madoa na michoro ya wanyama. Eneo linaokuwa na msongamano. kubwa wa bidhaa huku sakafu ikiwa na mabaki ya karatasi na vitu zingine.

Soko lenye mazao mengi ndizi zikiwa zimepangwa kwa wingi kwenye vikapu na masanduku. Kuna aina tofauti zikiwemo za kijani mbele na za manjano nyuma. Makaratasi na magunia yanaonekana pembeni yakionyesha mazingira ya biashara ya mazao.

Eneo la ujenzi lenye muundo wa mbao na mabati ilikuwa katika hatua za awali ya ujenzi. Nyuma yake kuna jengo la ghorofa lenye rangi nyekundu na kijivu likiwa na maandishi yanayoonekana kwenye ukuta zake. Mazingira yanaonyesha anga safi na miti karibu na jengo hilo.

Jengo refu la kisasa lenye rangi ya samawati na nyeupe lenye madirisha mengi juu ya jengo kuna maandishi yanayo ashiria jina lake mazingira yanazungukwa na miti huku nyaya za umeme zinaonekana mbele anga ni safi na mawingu chache yanajitokeza.

Mti mwenye kibao kilichoandikwa kwa mkono kikionyesha tangazo la kupangisha nyumba .Tangazo hili linatoa taarifa kwa mtu yeyote anayevutiwa na nyumba hio aweze kuwasiliana kupitia nambari iliyotelewa. Nyuma kuna jengo lenye madirisha pamoja na taa ya barabarani.

Sehemu ya ndani ya duka kuu ikiwa na sekta mbalimbali za bidhaa. Mbele kuna meza ya maonyesho yenye machungwa na tufaha huku picha kubwa ya machungwa yaonekana kando yake. Nyuma kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji. Pia kuna mabango yanayoning'inia kutoka kwenye dari, yakionyesha bei ya bidhaa.

Rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali upande wa kushoto Kuna chupa za manjano za mafuta ya kupika. Upande wa kulia kuna rafu zilizojaa vionjo na michuuzi mbali mbali. Watu wanaonekana, mmoja anasukuma troli ya ununuzi iliyojaa bidhaa na mwingine anainama kuchukua vitu kwenye kikapu chekundu.